Hapa ni pahali ambapo wakati unaweza kuzolea maziwa unaweza kuenda kununua hapa. Nayo kuna vitungi ambavyo viko nje vinadhihirisha kuwa maziwa haya yanaletwa kutoka mashambani kupelekwa mjini ili iweze kuwekwa vijikaratasi na kuanza kuuzia wananchi ambao walioko mjini.

Hili ni bima ambalo kila mkenya ambaye ako na kifaa hiki cha kusafiria lazima wakuwe na bima hili wakati wowote ameipata ajali ama ameweza kudhiriwa na kifaa chochote anafaa kuwa nayo. Bima hii unaweza kulipa elfu mbili mia tano kwenye nambari hio ili uipate kuimiliki bima hilo.

Wako katika ile hali ya kuiona picha au wako katika ile hali ya kuisoma kitu ambacho kiko kwa karatasi ambayo wameweza kuishika. Nyuma yao kuna magari ambayo yameweza kuegezwa na hawa kuonyesha kuwa wako katika ile hali ya kuna kile kifaa ambacho wanaonekana wakisoma.

Hapa ni sokoni ama ni sehemu za kuuzia nao viatu . Naye huyu anaonekana akitembea katika sehemu hiyo huku akiendelea kuona viatu hizo. Hii viatu kuna wakati ukiitaka unaweza kuenda katika sehemu hii, alafu unaitwa ile viatu ambayo zinakupendeza na inatoshana na pesa ambazo ukonazo.

Ni dukani ambalo duka hili limeweza kuegeza maji katika mbele yake. Naye kuna mtu ambaye ako katika ile duka anaonekana kuwa ananunua kile ambacho anaitaka. Duka hili unaweza kuweka pesa au kuitoa kutoka kwenye simu au kifaa ambacho unataka kutoa pesa hiyo.

Hizi ni pesa ambazo ni mia moja, pesa hizi zimeeza kuekezwa pamoja, kuonyesha kuwa hizi ni pesa zile za zamani ambayo haitumiki tena katika nchini Kenya, nae ambaye ameeza kuchorwa, mzee huyo ni rais wa kwanza Jomo Kenyata, ambaye ameeza kuchorwa kwenye picha hii ya pesa.

Hiki ni kifaa ambacho kinakupea katika serikalini. Inadhihirisha kuwa hii kitu unafaa kuwa nayo ili kuonyesha kuwa wewe hauna kosa lolote lile au wewe unawakilisha kuwa una haki ya kuwa unaishi. Inazungumza kuwa unaweza kutolewa katika nyumba cha mazingira.

Hizi ni pesa ambazo ni za elfu moja ,pesa hizi zimeweza kuwekwa katika sehemu moja na huyu ambaye ameweza kuishika pesa hiyo kuonyesha kuwa pesa hiyo ni pesa ambazo huyu inaweza kuitoa katika benki kuu lake au ameweza kutoa ili aweze kuenda kwenye masokoni kununua vifaa au chakula.

Hili ni simu linaonyesha kuwa sehemu unaweza kuituma pesa ,unaweza kuitoa pesa ,unaweza kununua au unaweza kueka pesa kwenye M-shwari au unaweza kuona uko na pesa gapi kwenye simu yako. Hii inasaidia sana au inaonyesha kuwa M-pesa.

Hili ni gari na inadhihirisha kuwa mtu yeyote ambaye ako na gari anafaa kuwa na bima inayomsaidia wakati ambapo anaweza kuipata ajali inadhirisha kuwa bima hili inaweza au unaweza kuipata kwa zile magari ambazo ni za kibinafsi. Unaezakuipata na ikusaidie kujikimu nayo.

Hili ni gari ambalo ni zile za zamani, gari hizi zaidi hutumika na wazungu. Mwenyewe ameweza kuegeza gari lake sehemu hii na kuenda chumbani chake, au kuna sehemu ameweza kuegeza na kuelekea mkutano. Gari hili ni garila kifahari ambalo linasaidia sana.

Hili ni sehemu ambao wakati utokea kutumia mpesa lako au kuitumia kutoa pesa inadhirisha kuwa lazima uende katika sehemu hii ili uweze kuilipa kwani inakurahizishia kazi, huyu naye anaonekana kuwa kuna pesa ambazo ni ya elfu mia sitini na sita.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu hizi. Hizi ni magari ambayo bado ni jipya huenda wenyewe wameweza kuegesha katika sehemu hii au ziko katika zile harakati za kuuza. Hizi ni magari ambazo ziko na rangi tofauti na ile mtindo ambayo imeundwa iko katika haifanani.

Ni magari ambazo zimeweza kuegesha katika sehemu moja. Magari hizi ni magari ambayo yana rangi tofauti na ziko za aina tofauti. Tena magari haya yameweza kuegeshwa na wenyewe wameweza kuenda kwenye mkutano. Hizo magari ziko katika sehemu hii ili kuziuzwa na wenyewe.

Hawa ni watoto ambao wanaweza kuwa, lazima wa familia yote linafaa kuwa na bima hilo ili watoto wamweze kuwa na familia bora. Inadhihirisha kuwa hisia hizi zinasaidia kuzuia au kukimbia ushuru au kusaidia familia yoyote ile.

Hili ni bima ambayo ni la kimaisha, nayo kwa bima hii kuna mwanaume au familia ambayo wanaweza anayoshika mtoto, hili liweze kukamilika katika maishani mwako, hapa kuna nambari ambazo ukitaka bima unaweza wapigia simu.

Hii inadhihirisha kuwa wakati kuna kipima ambacho bei zake bora ambazo unafanya kuikubali hii wakati unaifanya au kuitoa pesa zako linakurahisishia. Tunatakiwa wakati unaolipwa kitu cha juu ambacho hii umeza kuinunua unaweza kutumia pesa bora.

Hapa ni sehemu ambayo wakati unataka maziwa unaezakuenda katika sehemu hili ili iweze kununua maziwa, naye huyu ambaye ameweza kuisimama mbele anaonekana kuwa analipa au anapewa maziwa katika sehemu hili ambayo imeweza kuchorwa ngombe katika sehemu hiyo.

Hapa ni dukani ambapo jamaa huyu ambaye ako katika dukani anaonekana akinunua kifaa chake. Kuna pikipiki ambayo imeweza kuegeshwa mbele ya duka hili. Kuna pia baiskeli ambalo mwenyewe ameweza kuegesha katika mbele ya duka hili.

Hili ni duka ambalo liko katika sehemu za maduka. Na kuna viazi ambazo zimeekwa nje ya duka hili ambazo zinauza . Kuna soda ambalo liko katika sehemu hizo kuonyesha kuwa duka hili unaeza kupata kila kitu ambayo unaitaka ili kukula au kununua.

Dukani ambayo kuna vifaa vingi au chakula ambayo zinaweza kuuzwa. Kuna yule ambaye ameweza kusismama mbele yake ni mnunuzi anaoneka kuwa anunua kile ambacho anahitaji kwa hili duka. Pia kuna kiti ambacho wateja wanaweza kuketi.

Hapa ni sokoni ambao wananchi wanaifanyia biashara. Hizi ni nguo ambazo zimeweza kuegezwa katika sehemu hii, ili waweze kuuza, ili wanunuzi waipate nguo hiyo na mwenyewe aweze kuipata hela. Hapa ni sehemu ambayo inadhihirisha kuwa ni mjini ambayo wanauza nguo.

Hii ni pesa ambazo ni za elfu moja ambazo ni za kitambo. Pesa hii imeweza kuichora picha wa Rais wa wakwanza wa Jamhuri wa Kenya Jomoo Kenyatta. Picha hizi zinaweza kuitumia au unaweza kuifanyia kazi ili uweze kujikimu nayo kimaisha kutumia pesa hii.

Hapa ni sokoni ambao kina mama au mtu yeyote anaeza kwenda kuifanyia biashara yake, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna ndizi ambazo zimeweza kuletwa katika mashambani kuletwa mjini, hizi ni shakula ambazo zinauzwa na mama ili aweze kuipata pesa la kujikimu la kima.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu ya nyuma. Magari haya yana rangi tofauti na wenye gari wanaweza kuonyesha kuwa wameweza kuketi kwenye gari ya mbele na wengine wameweza kukaa chini kuonyesha kuwa wako katika huo mkutano.

Hizi ni pesa ambazo ni za elfu moja na mia ta, mia, ambazo zinadihirisha pesa hizi ni pesa ambazo zimeweza kuchorwa , rais wa jamuhuri wa Kenya Jomo Kenyatta na, na kuna chumba cha kifahari ambayo imeweza kuichorwa katika picha hili, pesa hizi zinatumika kujihifadhi nayo kimai.

Hizi ni magari ambazo ni za rangi tofauti kwani magari hayo yako nyumba za kifahari zinadhihirisha kuwa magari hayo bado yanaendelea na baada ya kukamilika yanapelekwa sehemu fulani ili ziwezwe kuuzwa ili wanunuzi waweze kutumia kuitafuta hela.

Hii inadhihirisha kuwa kuna bima ya Madison. Kama familia lazima tukuwe na hili kuhakikisha kuwa wakati wowote tuweze kupatwa na hali au hitilafu yoyote tunafaa kuwa na hili ili tuweze kujikinga au kujisaidia katika kimaisha ya kuona familia.

Hapa ni dukani ambao kuna zile chakula ambazo zimeweza kuegezwa. Mbele ya chakula hii kuna mchele, kuna vitu vingi ambapo kuna soda ambapo imeweza kuekwa katika duka hili. Duka hili unaeza kukweka pesa au wakati unataka kutoa kwenye simu unaeza kuitoa pia.

Hili linaonyesha kuwa, kila mtu ambaye ako na gari au kitu chochote ambayo anaweza kuwa anaendesha, lazima akue na bima hii, ili wakati wowote amepata ajali, bima hilo linaweza kumgharamia, kumtengenezea gari au kumfanyia kile ambacho huenda kimeweza kutokea katika sehemu za ajali hii.

Hili ni bima inayodhihirisha mtu yeyote ambaye anaitaka kutibiwa lazima ako na bima hili iliweze kukaribia au kumfanyia kila kitu ambacho atakayo kununua katika hospitali hii. Bima hii inasaidia wakati unapata matibabu bila kulipa.

Hili limeweza kuchorwa picha la mbwa ambayo inadhirisha kuwa lazima kila mtu akuwe na ile bima ambayo ni rahisi na unafaa kuwa na bima la nyumbani ambayo itakusaidia au kugharamia kila kitu ambacho utawai sababishwa nacho nyumbani.

Hili ni gari la kifahari ambalo liko katika sehemu hii linadhiriasha kuwa gari hii ni ile gari ambalo linaonyesha kuwa huenda iko katika ile hali ya kuuzwa ama mwenyewe ameweza kuegeza katika sehemu hii. Gari hili ni gari ambalo ni la bei kali.

Haya ni magari ambayo yameweza kuegezwa katika sehemu moja. Magari haya ni magari ambayo ni jipya na yana rangi tofauti na yameweza kuundwa kwenye mtindo ambao haifanani. Magari haya katika jumba cha kifahari ambayo ni jipya na yanauzwa na yenyewe hao wenyewe wameweza kuegeza katika sehemu hiyo.

Hizi ni pesa ambazo ni za ni za Kenya ambazo picha hii ni elfu moja naye kuna huyu ambaye ameweza kuchora rais wa kwanza wa jumuhia ya Kenya Jomo Kenyatta, naye sehemu ingine ya picha inaonyesha wanyama Pori ambao wameweza kuegezwa katika sehemu hiyo msituni wakiwa wanatembea na zingine huku kando ya wanyama haya.

Hizi ni pesa ambazo ni za siku hizi, nayo ni pesa ambazo zimeeza kuipangwa kulingana na zile ambazo zimeweza kuandikwa na nambari yake, naye huyu ameweza kuzishika pesa hizi ili pesa hizi ziweze kumsaidie kujikimu au kununua vifaa vile ambazvyo anahitajika kuwa navyo naye.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu hii na kuwekwa katika ile hali ya inayofaa. Magari hayo ni magari ambayo yana rangi tofauti na zimeweza kuundwa kwa ile mitindo ambayo inafanana. Magari hayo yako katika ile hali ya kuuzwa katika Uchina katika sehemu hiyo.

Hii inadhihirisha kuwa lazima sisi sote tuwe na bima la ajali ambayo lina saidia familia lako. Kila wakati wowote ambao utakuwa umesafiri na familia yako, na ukuwe na ajali unaweza kugaramia katika kila kitu kama hospitali au gari yako kutengenezwa na bima hilo.

Hili ni pesa ya elfu moja ambalo limeweza kuegezwa katika sehemu hii, hili ni pesa ambalo imeweza kuchorwa manyumba za kifahari kutoka picha ile ,nayo picha Ile ambayo ni elfu moja na ile ambayo inafaa na unaeza kuokotwa ili kujikimu nayo maisha.

Hizi ni mchoro za wanyama pori ambazo zimeweza kuwekeza zimeweza kuchora ili mtu ambaye ameweza kuchora amepeleka sokoni mjini kuuza ili wanunuzi waweze kununua na kuipeleka nyumbani ili kuwapea watoto ambao bado ni wachanga.

Hapa ni sokoni ambayo wakenya hawa ambao wanatembea wanahadhihirisha kuwa wako katika ile hali kuitafuta kile kitu ambayo wanaitaka kuinunua .Inahidhirisha kuwa hii sehemu unaweza kuipata nguo ama kile kitu ambacho unataka kununua katika sehemu hili la masokoni.

Hizi ni magari yameweza kunewa katika sehemu hii. Hizi magari bado hazijatengenezwa kwani iko kwa hali ya kuitengenezwa ili baadaye iweze kuuzwa. Magari haya yamewezwa kuegeshwa katika chumba hiki kubwa cha kifahari ambayo magari haya yana rangi tofauti na zingine zinafanana.

Hii inadhiirisha kuwa kila moja anafaa kuwa na ile kitu ili liweze kumsaidia au bima hili ya akina mama ambao wajawazito ili wakiweza kuenda hospitalini waweze kuipata tiba hii au kuzaa bila katika ile hali ambayo inafanya ni safi.

Hapa ni dukani. Nayo kuna vifaa vingi ambazo zimeweza kuwekezwa mbele ya dukani hili. Kuna soda na vifaa vingi ambavyo vimeweza kuweka. Duka hili unaweza kununua chakula au kila kitu ambacho unahitajika kuwa unaitumika katika jumba lako. Jumba hii ina la kuweka au kutoa pesa.

Hili ni gari ambalo limeweza kuegeshwa mbele ya nyumba hii, gari hili linaonekana kuwa, huenda limeeza kununuliwa katika mahali hapa, ambayo imeweza luekezwa katika mlango hao, mwenyewe ameweza kuweka kwa mkutano huu ambao unaedelea, hii ni gari ambayo bado ni jipya.

Hapa ni dukani, inadumisha kuwa katika mbele ya duka hizi, kuna kifaa, kuna chakula kama machungwa au vifaa vingine ambavyo vinakulwa ambayo kina mama wanaendelea kuuza, na dukani hilo kuna vitu vingi ambazo zinaweza kuuzwa katika duka hilo.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuiva naye mwenyewe ameweza kuitoa kutoka mashambani na kuileta mjini ameweza kuiweka kwenye meza hii ili wanunuzi waeze kuinunua na baadaye aeze kuipata hela ya kujikimu nayo kimaisha.

Hapa ni dukani ambayo inadhibitisha kuwa duka hili ni duka ambalo linaweza kuuza vitu vingi. Kuna vipira ambayo vimeweza kuegeshwa katika duka hilo. Nayo kuna maji, kuna soda, kuna vitu vingine ambavyo vimeweza kuegezwa katika nyumba hii ya duka.

Hili ni bima ambalo kila mtu anafaa kuwa nayo katika nyumba. Inasaidia mtu ambaye ako katika na jumba lake. Unafaa kuwa nayo ili wakati unaweza kuchomekewa au nyumba hiyo inaweza kuwa na hitilafu ya moto unaweza kutumia bima hiyo kujenga kingine.

Hapa ni mjini kunaonekana kuwa kuna mafuriko mingi wa maji, naam hapa mjini inadhihirisha kuwa ina zile sehemu au kuna zile sehemu ambazo zimeweza uangushwa na maji, kuna magari ambayo yameweza kuwa inatulia au kusababisha siha ile katika maji.

Hapa ni soko ambao hawa wanaifanyia biashara ili waweze kujikimu kwa kuipata hela katika sehemu. Hizi ni vitu ambazo zinaweza kuitumia kama sokisi au kofia ambazo zinauzwa katika kifaa hiki, ili wananunuzi waweze kupendezwa na kile ambacho wanaipenda na kununua.

Hili ni gari gari ambalo limeweza kuegeshwa na mwenyewe katika mchumbani hao wameweza kwenda mkutano. Gari hili limeweza kuegeshwa ambalo ni gari ambalo bado ni jipya. Na kuna huyu mwingine ambaye ameweza kusimama nyuma ya gari hilo kuonekana kuwa anambia mwenye gari hiyo jinsi ya kuenda.

Vifaa ambavyo katika sehemu zingine akina mama wanaweza kuitumia au kupeleka mjini ili kuuza. Zinaweza tumika na akima mama kuibebea vitu kama vile nyanya , vitunguu au vinginevyo ili wapeleke mjini.

Huyu nayo katika sehemu hiyo ya kuitoa au kuitoa nayo maziwa. Ameweza kuenda na kadi yake kuweka katika sehemu hiyo ili aweze kuitoa au kuinunua maziwa ambayo anaitaka, anaitaka ni ngapi. Hii inasidia sana wananchi ambao kwenye mjini kupata maziwa.

Hapa ni sokoni kuna chakula ambayo imeweza kuekezwa chini. Nayo hizi ni kabeji ambazo zimeweza kuekezwa katika chini ya soko hili. Wakati huu ni wakati wa sokoni. Soko hili uenda ni chafu inaakikisha kuwa, kila mazingira katika sokoni lazima likuwe safi.

Haba ni sokon na mabao kina mama hawa wanaifanyia nayo biashara ili wawese kuipata pesa, sokoni hili kuna, vitu mingi kama ndizi nyanya, vitu ambae vimeeza kuuzwa katika sokoni hili, naye akina mama hawa wameeza kuenda huko ili waweze kuipata hela.

Hapa ni sokoni, ambao ni sehemu ambao kuna vifaa au kuna ile kitendo ambayo kinaendelea kutendeka au kuna mkutano ambao bado unaendelea kuendelea. Hapa ni sehemu ambayo unaeza kuenda ili kununua kile ambacho unaitaka katika sokoni hilo.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegezwa katika sehemu moja. Magari haya yana rangi tofauti na zimeweza kuundwa kwa mtindo ambao huenda zinafanana na zingine hazifanani. Inadhihirisha kuwa magari haya yako tayari kuuzwa katika mjini ili mtu ambaye ataweza kuipenda gari hiyo anaweza kununua.

Hapa ni mjini ambao ni sokoni na hao wameweza kuhudhuria sokoni huku wakitafta nguo ambazo anaeza kuipata na kuipendezwa ili aweze kuinunua ili kupeleka angare, na kuna huyu mwingine ambaye anaziuza, anashika simu huku anaonekana kuwa anapigiwa ambao wanaitaka hizo vitu.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeza katika sehemu hiyo. Nayo nyuma yao wenyewe wameweza kuenda katika mkutano huo. Hizi magari ambao zina rangi tofauti na ni za aina tofauti. Hizi gari zimeweza kuegezwa katika sehemu moja. Hulku kuonyesha kuwa wenyewe wameweza kuenda mkutano.

Hili ni kiweke kifaa cha maji inaonyesha kwa zimio inatumika kama kitu cha heming. wakati unataka kutumia pesa unapaswa kwenda katika simu hiyo ili uweze kuipata kwa rahisi ili baadaye bila kusumbuliwa na kile kafaa au katika shindesala lako.

Hapa ni dukani ambao wowote wakati unataka kifaa au kitu ambacho unataka kukula au kitu ambacho unaitajika kuwa nayo unaweza kununua kwa duka hii. Kuna soda na vitu vingi, wakati tena unataka kuweka pesa kwenye simu yako au unataka kutoa kutoka simu unaweza tena kuudhuria duka hii.

Hapa ni madukani, duka hili ameweza kuijengwa na kuwekwa katika sehemu kadhaa kuonekana kuwa mwanaume huyu amesimama mbele yao kudhilisha kuwa hapa ni mahali unaweza kuipata maziwa ,naye kuna duka ambayo inaezafuata na kuna ingine ambayo iko karibu naye ambaye imefunguliwa.

Hizi ni viazi au kunavyo vitunguu ambazo vimeweza kuwekwa kwenye mkebe hizi za aina tofauti tofauti, hii ni kulingana na pesa ambayo mnunuzi anafaa kuwa nayo. Zinasaidia zaidi katika masokoni ike unaweza kuipata.

Hapa ndio sokoni ambapo watu huenda kuifanyia biashara. Nayo hizi kuna vitunguu, kuna nyanya na kuna viazi ambayo imeweza kuwekezwa kwenye meza ili kuonyesha kuwa viko katika ile hali ya kuuzwa nayo wanunuzi waweze kununua ili mwenye anauza aweze kupata hela.

Gari ya kifahari ambayo imeweza kuegezwa katika sehumu hii katika mlango ambao kuna miti mingi ambayo imeweza kuibana. Ni gari ambalo halijafunguka kwani kuna mahali ambayo iko haijafungwa. Ni gari ambazo wazungu au wale wanaweza kuja Kenya wanatumia.

Hili ni duka la Mpesa naye jamaa kanaonekana akipita kwenye duka hili. Duka hili unaweza kununua vitu kama ndizi au chakula chochote ambao unaweza kukula au wakati unataka kuweka pesa kwa simu yako au wakati unataka kunatoa pesa kwa simu yako unaweza kuenda katika duka hilo.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu hizo. Magari hii zina rangi tofauti na zimeweza kuundwa katika ile mtindo ambazo hazifanani. Wenyewe wameweza kuiweka magari hayo katika sehemu haya na kuhudhuria mkutano ama sherehe ambayo bado huenda inaendelea.

Hizi ni gari ambazo zimeweza kuegesgwa sehemu hii. Gari hizi zina rangi tofauti zinaweza kupitia kwenye njia tofauti . Wameeeza kuengesha sehemu hii Kisha kuenda mkutano na kwenye sherehe Kisha baadae waitumie kusafiri.

Hapa ni sokoni, nayo hizi ni nyanya, vitunguu na vifaa vinginevyo ambavyo vinaweza kuuzwa katika sokoni hapa. Hizi ni chakula ambazo unaweza kuenda huku unaipata chakula hizi ili upeleke manyumbani, baadaye uitumie kuongeza ladha ya chakula kukula.

Bodaboda hii ambayo kunayo mtu amekalia juu imewezwa kuegeshwa katika kando ya duka ikiwa na baiskeli pia imewezwa kuwekwa katika karibu na duka hii, duka hii ni mpesa na kuna mtu ambaye ameweza kuenda huko ndani kununua mahitaji yake katika duka ama kununua vitu yeyote ambaye anayeitaka duka hiyo.